Hili ni shamba linalotumia mifereji ya maji. Mifereji hupitizwa katikati ya mimea na imetobolewa mashimo vipande vingi na maji ya matone hutoka na yanatumika sana kukuza mimea.

Hii ni mimea iliyopandwa kwa vyombo vya plastiki ambavyo vimewekwa maji na mchanga. Mimea kama hii hukuzwa sana mjini ambapo hakuna mashamba ya kupanda mimea na hutumika sana kwa malezi ya wakaazi na tena huuzwa kwa soko lililo karibu.

Hii ni mimea iliyopandwa kwenye mifereji iliyowekwa maji. Mimea hii hupendwa sana na watu wa mji ambao hawana mashamba ya kupanda chakula, na huwaletea chakula kingi sana ,zao za kula na kuuza.

Hiki ni kifaa cha sayabsi kinachotumiwa kuotesha mimea. Mimea inatumiwa na watu ambao wasio na mashamba makubwa na baadaye hupandwa kwa magunia ili kuyatumia katika matumizi yao ya nyumbani.

Hii ni mimea iliyopandwa kwa mifereji iliyowekwa maji na mchanga. Mimea kama hii hutumika sana hapa mjini ambapo hapana shamba kubwa ya kupandia hio mimea.

Hii ni nyumba ya kioo, ya ukuzaji wa mimea. Kamba zinazoning'inia hapa, huweza kushikilia mimea, ili kutoa mazao mengi. Faida zinazopatikana, kwa kulima huu ni kama mazao mengi, kuzuia wadudu wanaoharibu mimea, mchafusho, tambuko, kujichafusha na mengineyo.

Hii ni mimea iliyopandwa kwa vibuyu ya plastiki , vilivyo wekwa mchanga na maji. Ukulima huu ni bora kwa sehemu pasipo na mashamba ya kupanda na tena, sehemu kavu pasipo na mvua ya kutosha.

Hii ni mimea iliyopandwa kwa mifereji iliyowekwa maji na mchanga, ukulima huu uko na ubora kwa kuwa magugu hayasumbui mimea na tena ukulima huu una urahisi kwa sababu watu wanaweza panda hata pasipo na mashamba mengi ya kupanda.

Hii ni mimea iliyopandwa mimea kwa masanduku iliyowekwa maji. Mimea kama hii hupatikana sana mjini kuliko na mashamba madogo. Mimea hii hulisha watu na mifugo.

Hii ni mimea iliyopandwa katika mifereji iliyowekwa maji na mchanga. Kilimo hiki hutumika sana na watu ambao hawana nafasi kubwa kupanda mimea kama hii na tena mashamba yao ni madogo, na basi hawawezi kupata chakula chao na chakula za kuuza.

Hii ni mifereji na mimea iliyopandwa kwa mifereji iliyowekwa maji iliyo na madini ambayo hutumiwa na mimea, aina hii ya kilimo, hupatikana sana mjini ambapo hakuna mashamba makubwa yakupandia chakula.

Huu ni ukulima wa mimea katika nyumba ya vioo. Ukulima huu unafaida kubwa kwa sababu wadudu ambao huharibu mimea hawawezi fika hapa juu ya hiyo karatasi , na tena hutoa mazao mengi ambayo husaidia na kuwafaidisha wenye hizi nyumba.

Hili ni shamba la matunda ambalo limelimwa kwa kutumia teknolojia mpya. Shamba hili hutoa matunda mengi ambayo hutumika kwa viwanda na yanatumika kuuza katika nchi za kigeni na tena kwa watu ambao wanakaa eneo hili.

Hii ni mimea, iliyopandwa kwa nyumba ya kioo. Umuhimu wa mimea hii ni kwamba hutoa mazao mengi na wadududu ambao huaribu mimea hawawezi ingia kuharibu hii mimea.

Hili ni shamba la mananazi, shamba hili ni kubwa mno kiasi kwamba huwezi kuona mwisho wake. Shamba la mananazi hukuwa vizuri kwenye sehemu ziko na joto na mchanga mwekundu.

Hii ni nyumba ya kioo ya ukuzaji wa mimea hapa jijini. Faida zinazopatikana kwa ukulima huu ni kama mazao mengi, wadudu wanaoharibu mimea huzuiwa na jengo hili msafusho tambuko kujichafusha na kadhalika.

Hawa ni vifaranga wa kuku, waliofugwa na mkulima fulani, hapa mjini, vifaranga hawa wa kuku wazima, baada ya miezi tatu, kuku huuziwa, wa, pikaji wa, vyakula kama viazi, na vinginevyo, hapa mjini.

Hili ni shamba la chai mahali fulani hapa nchini. Chai hutumika kuuza katika nchi za ng'ambo na ingine hutumika kwa kutengeneza kinywaji maalum hapa nchini na watu hupenda chai sana.

Hili ni shamba la ngano ambazo ziko tayari kuvunwa. Inayoonekana hapa ni mashini ya kuvuna ngano na hizi mashini hutumika sana kwa wakulima ambao wako na mashamba makubwa, kwa sababu wanaweza kuzivuna kwa muda mchache mno.

Haya ni mahindi ambayo yameanikwa kwa mnanda, ili ya kuyakausha kwa ajili ya kuyauza katika kiwanda kilicho karibu . Eneo hili hutoa mahindi mingi, kwa sababu kuna mvua mingi na hewa ni safi.

Hili ni shamba la mboga ambacho huuzwa viwandani. Viwanda hupanga mboga hizi na kuziuza nchi za kigeni ambacho huletea nchi yetu mapato mazuri ya kigeni. Wakulima wa mboga hizi hufaidika sana.

Hii ni mimea iliyopandwa kwa kutumia teknologia mpya. Mimea hii haiwezi haribiwa na wadudu kwa sababu imezibwa kila pahali. Mazao ya mimea hii hutoka mingi kwa sababu ya teknologia mpya.

Hii ni shamba iliyopandwa mimea ya kunyunyuzia maji. Shamba kama hili linaweza kupatikana sehemu kavu inchini ambazo huwa zinatumika sana na watu kukuza mimea na ikawa chakula yao na ng'ombe.

Hii ni shamba ambayo inatumia mifereji ya maji kukuza mimea yake. Shamba hili hutoa mazao mazuri wakati wa kiangaza kwa sababu halihitaji mvua na maji iko kwa wingi wakati wote.

Hii ni sehemu ya mto uliopitia hapa mji mkuu. Maji ya mto huu ni machafu sana kwa sababu ya takataka zilizotupwa na wakaazi wa mji huu.

Hili ni shamba linalotumia mifereji ya maji. Mifereji ya maji hupitia katikati ya mimea na maji inayofunguliwa na mifereji ambayo iko na mashimo mashimo hutoa matone ya maji ambayo hufanya mimea kumea na kuwa chakula mzuri ya wakazi hapa na wageni ambao hutembea.

Hili ni shamba la kunyunyizia maji. Inayoonekana hapa ni mifereji ya kunyunyizia shamba maji. Mbegu zilizopandwa zitamea haraka kwa sababu ya maji na mimea itaonekana imetokea kwa muda mfupi kutoka wakati wowote.

Hili ni shamba ambalo, mimea yake imekuzwa kwa kutumia matone ya maji ya mfereji . Ukulima huu hupatikana sana katika sehemu kavu hapa nchini.

Hili ni shamba la kunyunyizia maji. Inayoonekana hapa ni mfereji inayonyunyizia hilo shamba maji. Mashamba haya hutumika kwenye sehemu kavu nchini kwetu, na hutumika sana na watu wa eneo hizo ili kupata chakula chao za kila siku.

Hili ni shamba ya kunyunyizia maji. Inayoonekana hapa ni mifereji iliyo na maji ikinyunyizia shamba. Mashamba haya hutumika sana katika sehemu kavu nchini. Wakulima wa huko hutumia hizi kwa sababu ya chakula chao cha kila siku.

Hili ni shamba la mimea linalotumia maji ya matone mifereji ya maji hupitishwa katikati ya laini za mimea huku maji yakielekeshwa kwenye kila mmea na mifereji ikiwa imetobolewa mashimo mashimo ili kuweza kuyapatia mimea maji.

Hili ni shamba ambalo hutumia maji ya mfereji, ambao umetobolewa mashimo mashimo ambayo humwagia maji kwa mitaro inayopitia ndani ya mimea iliyo hapa kwa hii shamba.

Hili ni shamba la vitunguu ambalo limekuzwa kwa kutumia matone ya maji ya mfereji. Shamba hili halihitaji mvua, kwasababu maji ya mfereji yanaweza tumika hata wakati wa jua.

Hii ni mimea, iliyopandwa kwa magunia, yaliyojazwa na mchanga na maji, gunia hizi, huzuia mimea ingine, ambayo haitakikani, kumea katikati, ya mimea inayotakikana, hivi basi, kutoa, mazao mengi.